Hii ni tangazo kuhusu bima inayoweza patikana kwa simu kwenye usuli wa picha kuna mtu anayeshika simu ambaye anaeza akaupata bima hii ya rahisi na mkononi ameweza kuvalia vikuku na bangili, amevalia.